Kinaonyesha chumba cha upasuaji hospitalini, kuna madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya rangi mbalimbali kama kijani, bluu na nyeupe. Wote wamevaa barakoa na kofia za upasuaji kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi.

Inaonyesha uso wa mtu anayefurahia sana, anatabasamu pana inaonyesha meno meupe na safi. Macho yake yamefungwa kwa furaha ishara ya kicheko au hisia nzuri za ndani. Ngozi yake ni safi na yenye mwonekano mzuri wa afya.

Inaonyesha kifaa cha kitabibu kinachotumika hospitalini kinachojulikana kama monita ya wagonjwa . Kifaa hiki kina taarifa mbali mbali muhimu za kiafya kama vile mapigo ya moyo , viwango ya oxigeni katika damu na shinikizo la damu.

Inaonyesha mwanaume aliyeketi kwenye kochi amevaa shati la bluu na jeans, pia anavaa miwani. Anaonekana kuwa na huzuni au kuchoka kwani ameweka mkono wake wa kulia juu ya uso wake kwa namna ya kujifunuka macho. Mkono wake wa kushoto unashikilia simu ya mkononi, mwemke wake unaashiria kuwa anakabiriwa na hali ya usongo au ana mawazo ya huzuni.

Inaonyesha chupa ya dawa ya virutubisho kutoka kampuni ya Jamieson, chupa yenyewe ina kifuniko cha kijani na maandishi ya kuvutia kwenye lebo yakiwa yamechapishwa kwa rangi mbalimbali kama kijani, nyekundu na manjano, hii ni bidhaa ya virutubisho inayolenga kuimarisha afya ya mifupa.

Inaonyesha tukio la chajo la mtoto katika kituo cha afya, mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kliniki au zahanati ya kijamii yenye pazia la nyuma na sakafu ya kawaida ya saruji. Picha hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya kwa watoto wachanga hususan utoaji wa chanjo za kinga.

Inaonyesha mhudumu wa afya aliyevaa sare za uuguzi, na barakoa, akidunga sindano kwenye chupa ya dawa au chanjo. Mhudumu huyu, anashika kwa umakini sindano kwa mkono mmoja, na chupa ya dawa kwa mkono mwingine, akionyesha hatua ya kujaza dawa kwenye sindano. Mandhari ya nyuma, inaonyesha vifaa na nyaraka za hospitali.